Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume, wakiwa wanasaidiana kutoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa; na madaktari wakiwa wanamkagua kwa umakini.

Daktari wa meno alievaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amefungua kinywa na daktari akitumia vifaa maalumu kwa ajili ya kung'oa jino.

Daktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa huku wakiwa wanamchunguza.

Mama pamoja na mtoto wa kike wakiwa wamevaa fulana za rangi nyeupe, kila mmoja akiwa na nyuso ya tabasamu ameshika mswaki ulio na dawa ya meno, akijiandaa katika kusafisha kinywa au meno.

Mazingira hatarishi ambayo yana maji mengi yaliyotuama na kuziba barabara ambayo inatumiwa na magari na watembea kwa miguu, kukiwa na magari yanayojaribu kukatiza pamoja na watu.

Uchafuzi wa hali ya hewa unaosababishwa kwa kuwepo kwa moshi mzito wa rangi nyeupe, ambao unaotokana na nyasi au majani mabichi yakiwa yamekusanywa na kuchomwa moto.

Mazingira ya hospitali yenye korido ambayo ina sakafu ya rangi nyekundu, madirisha makubwa yanayoonyesha sehemu za pia kukiwa na viti vya kupumzika wakati wa kupewa huduma.

Kundi la madaktari ambao wamesomea matibabu ya magonjwa mbalimbali, waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe yanayo fika magotini, kila mmoja akiwa anafanya shughuli yake ndani ya chumba cha hospitali

Kundi la madaktari ambao wamesomea matibabu ya magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu, wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi nyeupe kila mmoja akifanya shughuli yake katika chumba cha hospitali.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu na rangi nyeupe akiwa anaangalia hali ya mtoto aliyeko tumboni kwa mama mjamzito, aliyelala juu ya kitanda kupitia kifaa maalumu anachokieka katika tumbo la mama huyo, na kuangalia katika skrini ya kompyuta iliyoko pembeni.

Wamama pamoja na watoto wakiwa wameketi wengine wakisimama katika jengo kubwa lililo na uwazi la hospitali, wakiwa wanasubiri zamu yao ya kwenda kuonana na daktari kwa ajili ya kufanya vipimo mbalimbali na kwa maendeleo ya mtoto.

Muuguzi wa kike, aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu ambae anajihusisha na magonjwa ya watoto. Akiwa amembeba mtoto mchanga akitaka kumlaza katika chumba cha hospitali, ambaye amefunikwa mashuka ili asipatwe na baridi.

Dawa ya asili ya kimiminika ya rangi ya njano ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike. Dawa hiyo imetengenezwa kwa kutumia vitunguu na malimao ambayo inatumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Mmea wa alovera ambao umestawi vizuri na kukomaa inatumika kama dawa ya kienyeji pale ambapo mtu atatafuna maganda yake au kujipakia kwenye kidonda pia hutumika kama dawa ya ngozi.

Uandaaji wa dawa asili ambapo Kuna malimao yaliyokamuliwa vizuri na maji yake kuwekwa kwenye kikombe kilichopo juu ya sahani, pia kukiwa na tangawizi na bakuri kwa ajili ya kusaga vitu mbalimbali. Dawa hiyo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayopatikana kwa binadamu.

Mmea ambao umestawi vizuri na kutoa majani ya rangi ya kijani pamoja na mauwa, ambayo huandaliwa vizuri na kuwa dawa ya asili au ya kienyeji inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Mama aliyobeba pochi ndogo mkononi, akiwa katika shamba akichuma jani la kwenye mmea ambao unatumika kama dawa ya asili pale utakapoandaliwa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili au ya kienyeji, ambayo imeandaliwa kwa kuchemsha majani mabichi na kuwekwa katika vikombe ikiwa inatumika kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Uandaaji wa dawa za kienyeji ambapo unafanyika juu ya meza iliyo na majani mabichi ambayo yapo katika kikombe; kukiwa na bakuli na mtwangio ambao hutumika kusaga mbegu, majani au vitu vingine; na chupa ndogo zilizo na unga.